Aina mbalimbali za pombe zinauzwa ndani ya baa, zimewekwa katika vifungashio vya chupa na kufunikwa kwa juu kisha kupangiliwa kwenye makabati ya wazi. Viti vimepangiliwa kwa mbele kwa ajili ya wateja kukaa na kununua.

Aina mbalimbali za pombe zinauzwa katika duka la baa. Zimepangiliwa kwa mstari kwenye makabati ya wazi, ili wateja waweze kuona vizuri. Muuzaji amesimama na tayari amempimia mteja pombe kwenye bilaula, zimewekwa kwenye vifungashio vya chupa na vimefunikwa.

Aina mbalimbali za magari zimewekwa kwenye karakana kwaajili ya utengenezaji eneo limezungushiwa mabati na kufunikwa kwa juu wafanyabiashara wa magari huyauza mapya au yakiwa yamechakaa

Aina mbalimbali za magari pamoja na vifaa vingine, vinauzwa katika eneo la wazi, wafanyabiashara wa magari huyauza yaliyo mapya na yaliyotumika kwa bei za rejareja.

Mashine ya kuuza maziwa, imewekwa ndani ya chumba imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kuhifadhia, kupimia na kuweka hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuyatumia kwani hurahishisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa nadhifu.

Mfanyabiashara anauza maziwa kwa kutumia mashine alioiweka nje ya duka imetengenezewa sehemu maalum kwa ajili ya kupimia, kuhifadhia pamoja na kuweka hela. Maduka ya bidhaa za maziwa eneo ambayo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine ya kupimia maziwa imewekwa ndani ya chumba imetengenezewa sehemu maalum kwa ajili ya kutumia kuhifadhia pamoja na kuweka hela, maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nazo.

Wafanyabishara wanauza maziwa pamoja na vitu vingine dukani, wamevipangilia mezani na hawatumii mashine kwa ajili ya kupimia. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauza jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine kwa ajili ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba, imetengenezewa sehemu malumu kwajili ya kuhifadhia, kupimia na kuwekea ela wafanya biashara wa duka la bidhaa ya maziwa hupenda kuitumia.

Maziwa yanauzwa dukani kwa kutumia mashine, imetengenezewa sehemu yakuifadhia, kupimia na kuwekea hela. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nazo

Mashine inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa imewekwa nje ya duka, imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kuhifadhia, kupimia na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwani hurahisisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa nadhifu.

Maziwa halisi yanauzwa dukani kwa kutumia mashine iliyotengenezewa sehemu maalumu ya kutunzia, kuhifadhia pamoja na kupimia. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba. Imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kuhifadhia, kupimia pamoja na kuwekea hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwani hurahisisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa safi.

Mashine kwa ajili ya kupimia maziwa inauzwa dukani, bidhaa nyingine zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti, na kupangiliwa kwenye makabati ya wazi. Maduka ya bidhaa za maziwa, ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine kwaajili ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba imetengenesewa sehemu maalum kwaajili ya kuhifadhi, kupimia na kuwekea hela .Wafanya biashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia.

Mashine ya kuuzia maziwa imewekwa ndani ya chumba, imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kupimia, na kuuzia na kuwekea hela, wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuzitumia, kwani hurahisisha kazi na kuyaacha mazingira yakiwa nadhifu.

Mashine inayotumika kuuzia maziwa imewekwa kwa njeya duka, imetengenezewa sehemu maalumu ya kupimia, kuhifadhia pamoja na kuweka hela . Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa kwa jumla ama rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo .

Muuzaji wa maziwa yupo ndani ya duka anamuuzia mteja wake aliyesimama nje. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kuuzia maziwa imewekwa dukani na muuzaji amesimama mbele yake. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja, pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Maziwa yanauzwa dukani kwa kutumia mashine, imetengenezewa sehemu ya kuhifadhia, kupimia, pamoja na kuwekea hela. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine ya kupimia maziwa imewekwa ndani ya chumba. Kwa chini imetengenezewa matairi madogo madogo kwa ajili ya kuisaidia kuitambaza. Imetengenezewa maeneo kwa ajili ya kupimia, kuihifadhia na kuwekea hela. Inatumika na wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa.

Mashine zinazotumika kwa ajili ya kupimia maziwa halisi pamoja na jokofu, zimepangiliwa ndani ya chumba, zimetengenezewa sehemu ya kupimia, kuhifadhia na kuwekea hela, zinaweza kuuzwa katika maduka ya bidhaa za maziwa.

maziwa yanauzwa dukan kutumia mashine muuzaji yupo kwa ndani anasuburia wateja maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazo tokana nayo.

Mfanyabiashara mwanamke anauza maziwa dukani, amesimama kwa nje kwa ajili ya kusubiria wateja. Maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinazotokana nayo.

Mashine inayotumika kwa ajili ya kupimia maziwa imewekwa ndani ya chumba imetengenezewa sehemu maalumu kwa ajili ya kupimia, kuhifadhi pamoja na kuweka hela. Wafanyabiashara wa maduka ya bidhaa za maziwa hupenda kuitumia kwani hurahisisha kazi na kuacha mazingira yakiwa nadhifu.

Fundi yupo ndani ya duka amesimama mbele ya mashine ya kuuzia maziwa anaitengeneza, maduka ya bidhaa za maziwa ni eneo ambalo yanauzwa jumla au rejareja pamoja na bidhaa zote zinzyotokana nayo.

Makochi aina ya sofa, stuli, meza pamoja na viti vinauzwa dukani. Eneo lina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuwasaidia wateja waweze kuziona vizuri bidhaa. Wafanyabiashara wa samani huviuza jumla na rejareja.

Vitanda vya deka vimepangiliwa katika eneo la wazi kwa ajili ya kuuzwa. Hutumika zaidi mashuleni na baadhi hutumika majumbani. Wafanyabiashara wa samani huuza jumla na rejareja.

Viti, meza, pamoja na kochi aina ya sofa vimewekwa eneo la wazi kwaajili ya kuuzwa, vinatumika majumbani. Wafanyabishara wa samani wanaweza kuuza jumla na rejareja pia.

Makochi, meza pamoja na viti, vinauzwa ndani ya duka lililo na mwanga wa kutosha, ili ziweze kuwasaida wateja waweze kuona vizuri. Baadhi vinaweza kutumika maofisini na majumbani, wafanyabiashara wa samani, huuza jumla na rejareja.

Mfanyabiashara wa samani anauza makochi aina ya sofa, yametengenezwa kwa vitambaa na kuwekewa mito kwa juu. Eneo lina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuwasaidia wateja kuweza kuona na kununua.

Makochi aina sofa, meza, viti, vitanda pamoja na makabati yanauzwa dukani, eneo lina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuweza kumsaidia mteja kuona. Wafanyabiashara wa samani huziuza jumla na rejareja.

Makochi aina ya sofa, meza, viti pamoja na makabati yanauzwa ndani ya duka, pamewekwa taa zinazotoa mwanga wa kutosha, ili kumsaidia mteja kuweza kuona wafanya biashara wa thamani huziuza jumla na rejareja.

Vitanda pamoja na stuli zimetengenezwa na mafundi na kuwekwa eneo la wazi kwa ajili ya kuuza. Hutumiwa na wafanyabiashara wa samani kwa ajili ya kutengeneza ili kuuza kwenye maduka yao.

Vitanda, viti, meza pamoja na makochi vinauzwa katika duka kubwa. Vinaweza kutumika majumbani na mahotelini. Wafanyabiashara wa samani huziuza jumla na rejareja.

Mafundi wawili wapo katika eneo la kazi wameweka mbao mezani, mmoja anaranda na mwingine anapima na kukata kwa msumeno, ni maandalizi kwa ajili ya kutengeneza aina mbalimbali za samani. Wafanyabiashara wa samani huwatumia kwa ajili ya kuzitengeneza na kuziweka madukani kwa kuziuza.

Mfanyakazi wa hoteli amesimama eneo la mapokezi, akisubiri wateja. Eneo limewekwa makochi pamoja na meza, na kuna taa zinazotoa mwanga wa kutosha. Hoteli hutoa huduma mbalimbali, ambazo mteja anapaswa kuzilipia kuzipata. Wanatoa malazi, chakula, pamoja na vinywaji.

Wafanyabiashara wanauza bidhaa mbalimbali katika maduka ya ndani. Zimepangiliwa mezani: nyanya, karoti, nyanya chungu, matango, vitunguu swaumu, hoho, vitunguu maji, pamoja na aina mbalimbali za mbogamboga.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani. Mteja amesimama kwa nje ananunua na muuzaji yupo kwa ndani. Zimepangiliwa kwenye makabati ya wazi na nyingine mezani. Duka la ndani huwa ni dogo linalojitegemea kibiashara, na linakuwa katikati ya eneo fulani na kuuza vitu kulingana na mahitaji ya jamii husika.

Wafanyabiashara sokoni wanauza bidhaa za aina mbalimbali ikiwemo matunda na wameyapangilia mezani na kwenye matenga. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kuuza na kununua inaweza kuwa jumla au rejareja.

Mfanyabiashara mwanamke sokoni anauza nyanya, vitunguu maji, pilipili hoho, matango, giligilani, pamoja na njegere. Wapo wafanyabiashara wengine pia waliyomzunguka. Soko ni eneo lililotengwa maalumu kwa ajili ya kuuza na kununua, inaweza kuwa jumla au rejareja.

Mfanyabiashara mwanaume sokoni anauza mbogamboga, matunda, karoti, hoho, nyanya, biringanya, pamoja na nyanya chungu, wapo wafanyabiashara wengine pia wanaouza bidhaa mbalimbali. Soko ni sehemu maalumu iliyotengwa kwa ajili ya kuuza na kununua inaweza kuwa jumla au rejareja.

Wafanyabiashara wanawake sokoni, wanauza nyanya, matikitimaji, vitunguu, kabichi, viazi, mananasi pamoja na mapapai. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kuuza na kununua, inaweza kua jumla au rejareja.

Wafanyabiashara sokoni wanauza aina mbalimbali za nafaka pamoja na bidhaa nyingine, zimewekwa kwenye mifuko aina ya viroba na kuachwa wazi ili wateja waweze kuona na kununua, soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kuuza na kununua inaweza kuwa jumla au rejareja.

Wafanyabiashara sokoni wanauza aina mbalimbali za matunda pamoja na nazi, karoti, hoho, na mboga pamoja na viziazi. Soko ni sehemu iliyorngwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza, inaweza kuwa jumla au rejareja.

Nafaka za aina mbalimbali pamoja na bidhaa nyingine zilizopangiliwa kwenye makabati ya wazi vinauzwa dukani, mteja amesimama kwa ajili ya kuulizia bidhaa na muuzaji anamsikiliza kwa ajili ya kumhudumia. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza inaweza kuwa jumla au rejareja.

Wafanyabiashara sokoni wanauza nyanya, vitunguu maji, viazi pamoja na karoti. Soko ni sehemu iliyotengwa maalumu kwa ajili ya kununua na kuuza. Inaweza kua jumla au reja reja.

Ofisi ya makao makuu ya "ASASI" inayotoa mikopo kwa watu mbalimbali wamebandika picha na matangazo yanayo onyesha kazi wanazo zifanya. Taasisi ya huduma ndogondogo ya kifedha hutoa huduma kwa "ASASI" ndogondogo na kwa watu wenye kipato cha chini.

Nyumba zimejengwa kwa ghorofa na zimepakwa kwa rangi nzuri, na miti pamoja na maua yamepandwa kwenye mazingira. Ni mali isiyohamishika, inaweza kutumika kibiashara kwa kupangishia watu kuishi, pia kama ofisi.

Nyumba zimejengwa kwa ghorofa na zimepangiliwa kwa mstari, zimepakwa rangi nzuri na miti imepandwa kwenye mazingira, ipo barabara inayoelekea kwenye maeneo hayo. Ni mali isiyo hamishika, inaweza kutumika kibiashara kwa kupangishia watu kuishi, pia kama ofisi.

Aina mbalimbali za viatu vya kiume vinauzwa dukani vimewekwa juu ya maboksi na kupangiliwa mezani eneo lina mwanga wa kutosha kwa ajili ya kuwasaidia wateja kuweza kuona duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofauti tofauti na zipo sehemu za burudani na migahawa.

Aina mbalimbali za bidhaa zinauzwa dukani baadhi ya wateja wamechagua na wanalipia kwa muuzaji, duka kubwa na jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofauti tofauti zipo sehemu za burudani na migahawa.

Aina mbalimbali za nguo zinauzwa ndani ya duka zimewekwa kwenye henga na kutundikwa kwenye chuma maalumu, zilizotengenezwa. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti na zipo sehemu za burudani na migahawa.

Nguo za kike zinauzwa ndani duka baadhi zimeveshwa kwenye midoli nyingine zimeweka kwenye henga na kutundikwa juu ya chuma, duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavtouza vitu tofautitofauti na zipo sehemu za burudani na migahawa.

Bidhaa za aina mbalimbali zinauzwa ndani ya duka. Upo mwanga wa kutosha na zimepangiliwa kwenye makabati ya wazi. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti, na zipo sehemu za burudani na migahawa.

Aina mbalimbali za vinywaji, zinauzwa ndani ya baa, pamepangiliwa meza pamoja na viti, baadhi ya wateja wamekaa kwa mbele, duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vidogo vinavyouza vitu tofautitofauti na zipo sehemu za burudani, pamoja na migahawa.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya duka lililojengwa kwa gorofa baadhi ya wauzaji wamesimama nje na wengine kwa ndani, wateja wanapita kuangalia bidhaa ili kununua. Duka kubwa na jengo kubwa lililojengwa kwa ndani vipo viduka linauza vitu tofautitofauti na zipo sehemu ya burudani na migahawa.

Nguo zinauzwa ndani ya duka, baadhi zimevishwa midoli nyingine zimewekwa kwenye henga na kutundikwa kwenye chuma. Duka kubwa ni jengo kubwa, lililojengwa na kwa ndani vipo viduka vinavyouza vitu tofautitofauti, zipo sehemu za burudani na migahawa.

Pochi pamoja na hereni zinauzwa dukani. Limepangiliwa kwenye makabati ya wazi na kwenye chuma maalumu zilizotengenezwa. Duka kubwa ni jengo kubwa lililojengwa na kwa ndani viko viduka vinavyouza vitu tofautitofauti, na zipo sehemu za burudani na migahawa pia.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa dukani, baadhi ya bidhaa zimepangiliwa kwenye makabati ya wazi na nyingine zimepangiliwa kwenye meza ndefu. Mteja amesimama anachagua, soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalo uza aina tofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia nyumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika soko kuu. Zimepangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi na zimehifadhiwa katika aina mbalimbali za vifungashio. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya soko kuu. Zimepangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi na zimehifadhiwa kwenye vifungashio tofauti tofauti. Eneo halina mwanga wa kutosha. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofauti tofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.

Bidhaa mbalimbali zinauzwa katika soko kuu, zimepangiliwa vizuri kwenye makabati ya wazi na zimehifadhiwa katika vifungashio mbalimbali. Soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani

Bidhaa mbalimbali zinauzwa ndani ya soko kuu, zimewekwa kwenye vifungashio tofautitofauti na kupangiliwa kwenye makabati ya wazi, soko kuu ni duka kubwa la kujihudumia, linalouza aina tofautitofauti za vyakula, vinywaji pamoja na vifaa vya kutumia majumbani.